Wakulima wa ndizi wamo shambani katika shughuli ya kuvuna ndizi zao. Wengi wao wamevuna ndizi mingi na kuyaweka ndani ya gunia tayari kuyasafirisha kwenye soko ili wayauze wapate hela.

Wewe kama mkulima anayefuga ng'ombe, huwa ni vyema kukamua ng'ombe wako asubuhi na mapema na pia jioni. Inaaminika ukiwakamua wakati huo, huwa wanakupatia maziwa kwa wingi.

Katika kilimo cha ndizi wakati mwingine ndizi unapotoa ngomba la kutoa matunda ya ndizi huwa inakaa ni kama mgomba utaanguka. Kwa hivyo wewe kama mkulima unaweza kushikilia mgomba huo kwa kutumia mti.

Ufugaji wa ng'ombe una manufaa mengi kwa mkulima. Mojawapo ni kupata maziwa na baada ya kukamua ng'ombe na kuweka maziwa kwenye mitungi mkulima huyo anaweza kupeleka maziwa hayo sokoni na apate pesa baada ya kuyauza.

Mwanamume mmoja mjini Nakuru amekusanya nyasi iliyokauka vizuri na kuiweka pamoja na kuwakaribisha watalii au watu wanaohitaji nyasi hiyo ili kulisha ng'ombe yao.

Wewe kama mfugaji wa ng'ombe, ni muhimu kuwa baada ya kukamua ng'ombe na kupata maziwa uyachunjuge maziwa hayo kwa kutumia kichungi ili uweze kutoa wadudu au vimawe vinavyoweza kuwa ndani ya maziwa.

Mwanamke mmoja anamkamua ng'ombe wake. Anaweka maziwa yake kwenye ndoo na vilevile amefunga ng'ombe wake miguu mbili za nyuma. Hii ni kwa sababu anazuia ng'ombe akiweza taka kumpiga teke hawezi.

Wewe kama mkulima, una hiyari ya kupanda mimea unayotaka wewe. Unaweza kupanda ndizi au mahindi au mboga kwa kuwa ni wewe unajua manufaa utakayoipata kwa kushiriki katika kilimo.

Mwanamke mmoja ambaye ni mkulima wa ndizi yumo shambani akishikashika ndizi wake aweze kujua ikiwa wamekomaa au bado. Kama wamekomaa ataweza kuwavuna, ila kama bado haijokomaa ataviacha shambani kwa muda mchache ili iweze kukomaa.

Wakulima watatu wanajishughulisha katika ukulima wa ndizi. Mmoja wao ako na jembe na anajaribu kupanda ndizi hiyo. Hapo kando kuna pikipiki ambayo ni njia ambayo wametumia kusafiri.

Katika ukulima wa mahindi, mahindi yanapokomaa na kuvunwa shambani, kwanza huanikwa ili yakauke. Baada ya kukauka mahindi hayo yanaweza kusiagwa na kuwa unga au yanaweza kuuzwa.

Wewe kama mkulima wa ndizi, moja wapo ya faida ambayo unaweza pata kutokana kwa ndizi ni chakula. Baada ya ndizi kukomaa na kutolewa shambani, unaweza kuvichonga na kuyapika kama chakula.

Biashara ya uuzaji ndizi hapa nchini ama kweli imenoga. Ndizi inapokomaa na kutolewa shambani huwekwa na zikaiva. Ndizi hizi zinapoiva hupelekwa sokoni na kuuzwa kama matunda.

Je, wewe kama mkulima anayefuga ng'ombe umetengea ng'ombe wako sehemu ya kunywa maji? Unajua jinsi maji ni muhimu katika maisha ya binadamu ndivyo ilivyo pia katika maisha ya ng'ombe.

Unapojiunga na ufugaji wa ng'ombe, katika kilimo, wewe hutahitajika kujengea ng'ombe makao ambayo ng'ombe hao wanaweza kukula na pia wanaweza kukaa wakati wanakamuliwa.

Ikiwa wewe ni mkulima hasa anayefanya kilimo cha ndizi, unaweza kuvivuna vikiwa mbichi au pia unaweza kungojea ndizi zako zikaiva zikiwa kwenye mgomba kisha ukazivuna.

Mkulima mmoja mjini meru ambaye anajishughulisha na ukulima wa ndizi ametembelea shamba lake leo asubui ili kukagua ni ndizi gani iliyokomaa tayari kupelekwa sokoni ili iuzwe.

Mfugaji mmoja wa ng'ombe mjini Meru amelijengea ng'ombe wake sehemu ya kulala na kwenye sehemu hiyo ameweza kuwaekea nyasi ambayo ni chakula cha ng'ombe ili waweze kula.

Je, unajua kuwa ufugaji wa ng'ombe una manufaa mengi? Wewe kama mfugaji wa ng'ombe utaweza kupata maziwa na kulingana na jinsi unavyomlisha ng'ombe wako italingana na maziwa atakayokupatia.

Mkulima mmoja wa ndizi jijini Meru ameweza kupata mazao mengi ya ndizi, baada ya kuvuna ndizi yake, ameyakusanya pamoja akingoja kuyapeleka sokoni ili kuyauza.

Wewe kama mkulima anayelima mimea ya mahindi, ni sharti uyanyunyuzie mahindi yako dawa na uyapalilie ukizingatia kanuni zote za ukulima. Hii ni kwa sababu ukikosa kufanya hivi, mahindi yako yatakauka na utakosa kuvuna chochote.

Mwanamke mmoja ambaye ni mkulima na anafuka ng'ombe anawakamua ng'ombe wake na baada ya kupata maziwa ameyatia kwenye mitungi na kuweza kupeleka kwenye kampuni ya kuusa maziwa inayojulikana kama bruke side

Ukulima wa ndizi huhitaji maeneo ambayo huwa na mvua yanayoonyesha kwa wingi. Hii ni kwa sababu ndizi uhitaji kiwango fulani cha maji ambayo huisaidia kumea vizuri na kukomaa.

Katika kilimo cha ndizi, wewe kama mkulima, ni sharti uwe makini. Uwe makini kwa kuangalia ndizi zako, yasije yakaiva yakiwa kwenye mgomba.

Wakulima wawili ambao wanajihusisha na ufugaji wa ng'ombe wanakamua ng'ombe wao wakieka maziwa kwenye ndoo, kuna wateja ambao wanawasubiri ili waweze kununua maziwa hayo waliyoyakamua.

Ndizi, inapomea na kukomaa na kisha kutolewa shambani baada ya kuvunwa. Huwa zinapandwa katika jumba ambalo zinaekezwa na basi wanatafuta wateja ambao watanunua ndizi hiyo.

Je wewe kama mkulima anayefuga ng'ombe, unajua ni muhimu kumnyunyizia ng'ombe wako maji ni kama unamwosha na kumsugua hii itasaidia kutuliza damu yake ikiwa, hali ya anga iko juu. Vilevile itasaidia kuwaondoa wale wadudu wanaopenda kukwama kwa ngozi ya ng'ombe, ili kunyonya damu.

Mmoja ya manufaa tunayopata tukifuga ng'ombe ni maziwa. Maziwa yanatusaidia katika afya yetu kwa kuwa unaweza ikunywa au unaweza pika nayo chai. Aidha, unaweza uza maziwa na ukapata hela.

Ndizi iliyoiva huwa tamu sana. Kabla ya kula ni muhimu uioshe kisha utoe maganda na ukisha kula ni muhimu kutupa maganda hayo mahali inayofaa kwa kuwa maganda hayo mtu akikanyaga anaweza kuteleza na kuanguka na kuumia vibaya.

Ufugaji wa ng'ombe una manufaa mengi hapa nchini. Ng'ombe hukupatia maziwa pamoja na nyama. Nyama unaweza kuuza na pia unaweza kula. Maziwa vilevile unaweza kuuza ukapata pesa au unaweza kukunywa. Ng'ombe pia hawatumii vyakula vingi, wao hula nyasi.

Biashara ya ndizi yana manufaa mengi hapa nchini, mara nyingi ndizi huuzwa nchi zingine za nje na hii inaletea wauzaji pesa pamoja na wakulima na pia serikali.

Mmea wa ndizi mara nyingi hupatikana kwenye sehemu ambazo angalau kuna mvua. Ndizi ikishakua huuzwa sokoni na pia inaeza pikwa ikiwa mbichi au inaeza ivishwa ikakulwa kama matunda.

Je, unajua kuwa unaweza nyunyizia ng'ombe wako dawa? hii ni suluhisho ya kutoa wale wadudu wanaokwama kwenye ngozi ya ng'ombe na wananyonya damu.

Hapa nchini, ukulima wa ndizi ni wa aina mbalimbali. Kuna mimea ya ndizi ambayo humea katika urefu wa katikati na kuna ndizi ambayo humea kwa urefu zaidi.

Mkulima wa mahindi huwa na manufaa kubwa hapa nchini. Mahindi yakimea huvunwa na baadaye mahindi hiyo hukaushwa kisha kusiagwa na kuwa unga. Watu wengi hapa Kenya hukula ugali na ugali huo umetengenezwa na unga wa mahindi.